Hapa ni mahali pa kuweza kujisaidia na inabidi ikae safi. Kuna mmoja mtu ambaye anadai kuingia ndani.

Hii ni dawa yenye hutumiwa kutibu ugonjwa au kuzuia ugonjwa hili isiweze kupata mtu.

Hawa ni watu wenye wanachota maji na inaonekana wamejengewa mahali pa kuchota maji haya.

Hawa ni watu wanye wanatoa maji, kwa nyumba ndani ambayo yameingia ndapni ya nyumba.

Hapa kunaonekana ni mahali jangwa. Maji hayapatikani kwa urahisi na hawa watu wanaitafuta maji.

Hawa wawili ni daktari, wanashughulikia mtu kutolea meno labda anamuuma huyu mtu.

Huyu ni daktari na mtu ambaye ameketi ili aweze kupata matibabu labda anasikia mwili wake haiko sawa.

Hawa ni watu wenye wanachota hili waweze wachukue watumie Kwa nyumba Yao.

Daktari wanashughulikia mtu mmoja ambaye anaonekana masikio yake labda imechafuka na inaoshwa.

Hii ni dawa ya kumeza na inasaidia mgonjwa kupona na kuepuka ugonjwa.

Hapa ni hospitalini ambapo mtoto anapelekwa ili daktari aweze kunshughulikia ili aweze kuona amepata huduma na ugonjwa umeepushwa.

Huyu mtu anaonekana kuna mahali anasafisha hapo ndani juu ako na maji kwa mkono wake na anasafisha huko ndani.

Hii ni dawa ya vitamini na hutumiwa ili iweze uipate mwili au kusikia mwili iko vizuri na kukua.

Hawa ni watu wenye wameketi chini ili waweze kufunzwa na mama mmoja ambaye amesimama mbele yao.

Hii inausika na kuumwa na kijwa wakati unasikia ujungu na unaweza kutibiwa.

Hapa ni hosipitalini, kuna mtoto anaonekana anataka kupewa usaidizi, anangalia mahali, na kuna dakitari anaandika vitu fulani.

Hapa kunaonyeshwa kuwa usafi ni nzuri kwa sababu huyu mama anasaidia mtoto wake kuosha mono. Hii ni bora kwa sababu inasaida kuepukana na mgonjwa.

Hapa kunaonekana kwamba kulikua na maji mingi yaliyoweza kuharibu barabara na pahali ya kupitia na haipitiki kwa sasa.

Huyu mama anaonekana kuosha mkono, kwa mahali maji yanatokea mahali imejengwa.

Huyu ni daktari ambaye ako kuona kwamba amesaidia watu kuwatibu ili waepuke na magonjwa.

Huyu ni mtu ambaye analinda mimea yake na dawa ili iweze yamee vizuri.

Hapa kunaonekana kuna moto imetokea na imeteketea vitu mbalimbali na inaweza kuleta hasara.

Hapa ni hospitalini, kuna watu wenye wanaona mtoto kama amekuwa sawa, alikua mgonjwa.

Hawa ni dakitari wenye wanasikia , maelezo kutoka mama mmoja ambaye anawafunza mbele yao.

Hii ni dawa yenye hupatikana hospitalini na hutobu ugonjwa saa zile mtu anaskia kuwa na joto mingi mwilini.

Hii ni dawa yenye hutumiwa wakati wa mapenzi ya kusaidia sana watu wengi.

Hii ni dawa yenye husaidi kuleta nguvu kwa binadamu na kuongeza damu mwilini.

Huyu ni daktari na kuna mtu amelala kuangalia juu. Anaonekana kutolewa meno.

Huyu ni daktari ambaye anataka kumtibu mtoto huyu ameenda kuipokea dawa.

Haya ni maji na watu wanataka kusafiri kwenda ng'ambo ile nyingine na kuna mtu anaonekana kusaidia watu kuwasafirisha.

Huyu ni mtu ameketi chini anapata chanjo ili aweze kukaa salama bila kuambukizwa ugonjwa.

Hapa kunaonekana kwamba maji yamejaa na watu wanajaribu kuvuka ama kutembea hapo ndani, hii inaketa hasara hata kuleta maovu kuua watu.

Hii ni dawa yenye hutumiwa kuepusha au kutibu ugonjwa. Mtu akisikia ako na joto mingi mwilini anaweza pewa dawa hii.

Huyu ni mama ambaye anaonyesah usafi ni nzuri, anasafisha mkono wake na mtoto anaona vile mama huyu anaosha mkono.

Huyu ni daktari na mmoja ni mwenye ameenda ili atolewe meno, ambapo ameona juu kuonyesha kwamba meno yake imetolewa.

Hii ni dawa ambayo yanatumiwa kutibu mtu panapofaa wakati ako na ugonjwa.

Hii ni dawa yenye hutumiwa ili kuepuka na magonjwa mbalimbali na inasaidia mtu kukaa vizuri bila ugonjwa.

Huyu ni daktari ambaye ako hospitalini akishughulikia mgonjwa, hii ni nzuri kwa sababu tunaweza kufaidika kuwa na afya bora.

Huyu ni mzee ameketi na anapewa dawa kwa kutibiwa na sindano na daktari ili aweze apone au asiweze kupata ugonjwa wowote.

Hapa kuna daktari ambaye anaweza rangi mkono ya mtoto, aonekane kwamba ameweza kupewa dawa, na kuna mama au mtoto ameweza kunshika mkono kwa pande ingine.

Hapa ni mahali pa kuoshea mikono ama mahali popote anaetaka kuja kuosha. Inalinda usafi na inasaidia sana kuepuka na magonjwa.

Hapa kuna watu wawili, mama na mumewe ambaye wakona mtoto mahali pa kuchezea.

Huyu ni mama ameketi chini anaoshewa masikio yake labda ndani ya masikio yamechafuka na inamuuma.

Hawa ni watu ambao wamechukua watoto wao wapate chanjo na kuna daktari ambaye anasaidia kupea chanjo watoto.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana akiwa hospitalini na ako na maji anaongeza ili aweze kutumiwa.

Huyu ni mgonjwa anatibiwa na daktari. Kuna wengine wako nyuma yake labda wanasubiri pia watibiwe.

Huyu daktari anamtibu mzee ambaye ameketi chini na wamevaa barakoa.

Hapa ni kwenye maji kuna watu wenye wamepanda meli wanataka kuendesha meli na kujiburudisha kule ndani.

Hapa ni mahali pa kufanya mazoezi kwa watu wenye wako walemavu. Tunavyoona kuna vitu vya kutumia na wenye wako na ulemavu.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana kushughulikia usafiwa masikio kwa watu wengi na amepatana na mama mmoja na inaonekana kuna wengine.

Huyu ni daktari ambaye anaoima dawa ili aweza kutibu watu wenye wanataka kutibiwa.

Hapa kuna nyumba ineporomoka na watu wenye wako kuchunguza wamefika huku.

Hii ni dawa ya kutibu mgonjwa wakati amegonjeka na inasaidia mwili wa mgonjwa.

Huyu ni mama ambaye ameweka mtoto wake kitandani anaona kuwa anabidi kuwa msafi.

Hapa kunaonekana kumejaa maji barabarani na kuna mwenye anajitahidi kuendesha pikipiki lake ili aweze kufika mahali anahitaji.

Huyu ni mama na mtoto na daktari, watu wamekuja ili wapatiane watoto wao wapate dawa.

Huyu ni mtu ambaye amelala kitanda kwenye hospitalini na meno yake imeonekana hata sio nzuri na daktari anashughulikia

Huyu ni daktari na mama mmoja ambaye meno yake inatolewa ili aweze kusikia poa.

Huyu ni daktari na mwingine ni mtu ambaye ako na mtoto anataka atibiwe au kupewa dawa.

Huyu ni mama moja na daktari ambaye anapea mtoto dawa, iliaweze kupata mwili nzuri.

Hapa ni mahali maji yamefurika na kubomoa mahali kando ya barabara.

Hawa ni daktari wenye wanashughulikia mgonjwa hii ni znuri kwa sababu umoja wao hiweza kusaidia mgonjwa kwa haraka.

Huyu ako mbele anaonekana daktari, na kuna kitu ameshika ambayo inaonekana ni dawa na amevaa barakoa.

Huyu mtoto amelala anapokea chanjo na mama yake anamemleta.

Hapa kunaoneaka kuwa daktari na mgonjwa au mwenye ameenda hospitalini anataka kupokea matibabu na daktari ako na furaha.

Hapa kuna watu wameketi chini ili wasikie kitu ambayo wanaambiwa, wanao ekana ni watu kutoka kituo cha afya.

Huyu ni daktari ambaye anandika maandiko fulani, labda inayo lingana na dawa.

Mtoto anapewa chanjo na daktari mmoja na wazazi wake wamempeleka huko hospitalini.

Hapa ni nyumba ya mtu ndani mahali ambapo wanaona kitabu labda wanasoma, kuna nguo kwa kuta na kuna yenye iko jini na wamekaa kitandani.

Hii ni dawa inayotumiwa kuponya covid na inaweza kumpa mtu kukaa sana.

Huyu ni mama ambaye ako mjamzito na anadai kupata mtoto au kuzaa, na anasaidiwa.

Hawa ni wanyama wenye wako wadogo sana wanapepeya juu angani.

Kuna watu mwenye wameenda kupata matibabu na daktari anawatibu hawa watu.

Hawa wawili ni daktari, na mmoja aliye katikati Yao ni mtu ambaye anatolewa meno au anaangakiliwa meno.

Hii ni dawa ya kutibu mgonjwa saa zile amegonjeka, hii usaidia binadamu bado aishi na afya bora.

Huyu ni mama ambaye ameshika mtoto wake kwenye mkono na kuna kitu anaelezea.

Huyu ni daktari na kuna mtu ambaye anaonekana amegonjeka ako na ugonjwa na anataka usaidizi kutoka huyu daktari.

Huyu ni mama ambaye ameenda hosipitali iliaweze kueleza changamoto yake kwa dakitari kuhusu mwili wake ama kwa mtoto.

Hapa kuna mtu anaye hudumiwa na daktari wawili. Ili aweze kupata matibabu Bora.

Inaonekana kwamba kuna mtoto ambaye anapewa chanjo ama anaweza kutibiwa.

Kuna watu wanaoshughulikia usafi. Wanajaribu kutoa wanyama wanaoshirikiana na magonjwa wanazuia ili isitokee.

Hapa kuna watu wa kuzingatia afya bora kijijini .Wamekuja kuwaonyesha watu namna ya kulinda usafi.

Hapa tunaona watoto na mwalimu ambaye ako mbele yao, kuna mafunzo anafunza watoto.

Mawe yanaonekana huku, hakuna mvua ni mahali jangwe ambapo mvua imekuwa kitambo ikinyesha huku.

Mama amemzaa mtoto hospitalini. Anaangalia mtoto wake kwa umakini na anafurahia sana kupata mtoto huyo.

Hizi ni dawa ambazo hutumiwa kutibu magonjwa, iliwekwa au ziliwekwa kwa utaratubibu ili ikae kwa muda mrefu na isichezewe na watoto.

Daktari anapima dawa ili aweze kutibu mgonjwa mwenye ameenda ku sababu ako mgonjwa.

Moto umeteketea huku na kuchoma miti na viumbe vingine vibaya sana, moto ni mbaya wakati umetokea huchoma kila kitu.

Hapa ni shuleni kwa sababu watoto wako na mwalimu wao, ambaye amesimama mbele yao. Kuna msichana amekaa huko mbele pia.

Watu wamekuja kujionea maji yakifunguliwa ili watu waweze kuitumia .Naona kuna waongozaji wenye wanaongoza.

Mama mmoja mwenye ako kitandani amemshika mtoto wake kwa utaratibu na ako na furaha amepata mtoto.

Daktari wawili wako wakitaka kumsaidia mtu mwenye anaumwa na meno anaangaliliwa meno kwa sababu inamuuma.

Hapa ni hospitalini mahali watu huletwa wakati wamehisi kua wako na ugonjwa hawasikii poa.

Hawa ni watoto ambao wanasafisha mikono yao, wanazingatia usafi kwa sababu usafi ni bora.

Hapa ninaona dawa, ambazo hutumiwa kutibu wagonjwa wanaokujia, kutibiwa ugonjwa wa homa wanapofikiwa na homa.

Huyu ni daktari ambaye anapima dawa ili aweze kutibu mgonjwa au watu wenye wamekuja kituo kupokea dawa.

Naona vitu mbalimbali ambayo yamewekwa mahali vitu ya zamani yenye ilitumiwa kuweka maziwa kuna yenye inatumiwa kuwekwa vitu mbalimbali.

Tunaoneshwa dawa yenye kutumiwa ili kuongeza damu mwilini na itupe afya njema.

Hizi ni dawa yenye imeletwa kutoka hospitalini. Huwa iko na utaratibu wa kumeza, hauwezi meza ovyo ovyo.

Hapa tunaona watoto wakipewa chanjo na daktari mama yake ameleta mtoto na wengine pia wanasuburi kwa laini watoto wao wapewe chanjo.

Hii ni nyumba iliyochomeka. Naona mabati na nyumba yote imeteketea na moto. Hii ni hasara kubwa kwa wanao ishi humo ndani.

Daktari anashughulikia mtoto mdogo mwenye amezaliwa.

Kunaonekana kwamba kuna ujenzi yenye inaendelezwa huku, kwa sababu kuna watu wenye wamevaa ngua ya ujenzi.

Maji yamefurika na kujaa barabarani magari hayawezi kupita barabara hii kwa urahisi.

Daktari anajarinu kumtipu mugonjwa ambaye amenda hospitalini hili hapokee matibabu na kuwa na afya nzuri.

Huyu ni daktari na mama moja mwenye ameleta mtoto hospitalini wanamtibu mtoto mdogo.

Naona dawa ya kutumia ili uweze kupata damu nyingi mwilini. Naona inaandikwa inaongeza.

Mgonjwa anelasaa vile anasikia mwili yake hili daktari awese kumtibu na kuona namna ya kusaidia mama huyu.

Huyu mtu anaonekana kutengeneza dawa za nyumbani, yenye si ya hospitalini ili yaweze kuiponya ugonjwa.

Daktari anamshughulikia mgonjwa mtu mwenye anaumwa na meno aweze kupata matibabu bora. Hapa ni hosipitalini.

Hapa maji yamefurika sana na njia haipitiki na watu wa magari. Kuna gagri karibu inazama watu wanapitia shida sana.

Kuna daktari na mwenye ametembelea kituo cha afya ili kupata matibabu ya macho. Daktari anaona.

Kuna mama mmoja amelala kuona juu, ambaye huonekana mjamzito na kuna mama moja anamshughulikia ili aweze kupata mtoto.

Daktari huyu ako kwa utafiti bora kuhusu dawa anaangalia dawa hizi kwa makini.

Hawa ni watu kutoka kituo cha afya, wamekaa karibu na gari lenye wanatumia kwenda kuhudumia watu.

Naona mama mmoja anasaidia mwanamke mja mzito ambaye anataka kuzaa mtoto. Mama huyu anataka amsaidie.

Hapa ni hosipitalini, daktari huyu anaitafuta dawa flani ili aweze kuitumia kuwatibu wagonjwa.

Hapa ni mahali watoto wadogo wanapewa matibabu au chanjo, Wamama wanapeleka watoto pia wababa.

Hapa ni hospitalini ambapo mtoto mdogo mwenye hajaweza kukaa vizuri ama hajakua huletwa ili aweze kuhudumiwa.

Daktari na wenzake anaonekana kusaidia watu ili wapate matibabu na kuwaelezea namna ya kukaa.

Hapa ni barabarani na kumenyesha hadi maji yamejaa huku watu wanapita kando na kuna magari yeye inapita huku.

Hawa ni watu wenye wanatibiwa ili kuzuia ugonjwa fulani lenye linaweza kutokea wakati wowote.

Hapa ni hospitalini. Naona mama ambaye anajaribu kumsaidia mtoto mdogo. Hapa ni mahali watoto wadogo husidiwa ili wakue.

Hapa naona mtu ambaye anasafirisha vitu vyake na meli ili aweze kuvuka mto yenye maji imefurika.

Naona dawa ya vitamini D, inayotumiwa kwa mwili, kuongeza au kuchunga mwili ikae vizuri.

Hii ni dawa yenye inatumiwa ili iweze kuongeza mwili, ni vitamini yenye hupea mwili kukaa vizuri.

Hii ni kuonyesha kwamba watu hawa wanajitahidi kulinda afya bora kupuuza mbali ugonjwa wa HIV na AIDs.

Hizi ni dawa inayotumiwa kutibu magonjwa mbalimbali ili mtu asikuwe mgonjwa sana.

Hapa kuna maji, yanaonekana yamejaa kwenye nyumba na hawa watu wawili wanashughulikia kuimwaga nje.

Hawa ni watu ambao wanjitahidi kuona kwamba mimea yamemea vizuri na inabidi walinde na dawa.